Picha hii huonyesha mmea wa mahindi ambayo yamemwagwa sakafuni mwanaume aliye kwenye picha hii anaonekana anayatenga mahindi yaliyooza kando na yaliyo mazuri